Jumba ambalo ni kubwa na limewezwa kupakwa rangi nyeupe kando yake na juu yake paa lake likiwa ni la nyasi. Kuna sehemu ya kuogelea na pia viti kadhaa ambavyo viko hapo.

Nyumba ambazo zipo kwenye ufuo wa bahari na zimeweza kujengwa kwenye njia tofauti tofauti, zingine zikiwa zimejengwa kwa nyasi kwenye paa zake na kuna moja ambayo imeweza kuzingirwa na karatasi ya rangi ya samawati.

Chombo kimoja ambacho ni cha mbao kimeweza kuwekwa kitambaa na kunasiki kadhaa ndani yake. Kule kwingine tunaona chupa mbili pana na pia kuna ndani na kuna bidhaa ya shilingi ishirini ambayo imeweza kuwekwa hapo mbele kwenye kibao cha rangi nyekundu.

Wananchi wakiwa wamejumuishwa wa kiume, kike, wazima na hata watoto wadogo. Wanaweza kuhudumiwa pale na watu ambao wamevalia nguo za serikali na wameeka maandishi yao juu ya meza.

Jumba kubwa ambalo limeweza kuandikwa kwenye ishara ya MARKET pahali ambapo watu huingilia na limepakwa rangi nyeupe pamoja na samawati. Kuna vyombo vya kusafiri ambavyo ni tuktuk na rangi ya manjano hapo mbele yake.

Mwanasheria mmoja kwa jina Kalonzo Musyoka ameweza kusimama kwa ajili yakuweza kuihutubia umati. Kando yake kuna wale ambao wako pamoja nae wanawake kwa wanaume ambao wameweza kuvalia nguo za rangi nyeupe wakiwa na koti nyeusi.

Sehemu ya uwanja wa ndege na watu wanatembea kuelekea upande ule mwengine wakitoka huko ambapo kuna, chombo cha usafiri ambacho kimeandikwa Jambo Jet na kando yake, kuna maua kadhaa.

Jamaa wawili ambao wapo kwenye ufuo wa bahari, umezingirwa na miti ya minazi na nyumba ambazo paa zake ni za nyasi. Jamaa mmoja anaonekana akiwa amevalia suruali ya rangi nyekundu na kando yake kuna mzee ambaye ameshikilia fimbo.

Sehemu hii ni sehemu ya makavazi ambayo tunaona kuwa kuna mzoga wa mnyama wa baharini, ambaye amewezwa kuwekwa hapo na ameweza kuhifadhiwa kwenye nyumba yake na kando yake, kuna nyaya ambazo zimeweza kuwekwa.

Chombo cha usafiri cha reli ambacho ni gari moshi na kuna mhudumu mmoja ambaye ameweza kusimama hapo njee wa jinsia ya kiume na kuvalia shati ya rangi nyeupe kwa tai na longi ambayo ni rangi ya samawati.

Mti mmoja ambao ni mrefu na ni wa mnazi kwa rangi ya kijani kibichi upo peke yake. Kuna nyumba moja ambayo inaonekana kwa umbali ikiwa ni rangi ya nyekundu mabati yake. Mashua moja iko hapo kando.

Njia ambayo inatumika ya usafiri hapa ni barabara, na tuna ona dereva mmoja ambayo yupo kwenye gari lake la tuktuk analoliendesha na kando kwenye lami hio kuna gari ambayo ni ya rangi ya nyeupe.

Vyombo vya usafiri vya majini vinaonekana kuwa viko vimetulia na angani tunaona mawingu yakiwa rangi nyeupe na ya samawati. Vyombo hivi vikiwa meli na feri zinawezwa kupakwa rangi ya nyeupe na samawati.

Jamaa mmoja ambaye ameweza kuvalia kwenye kichwa chake kifaa kimoja ambacho kimeweza kuandikwa, 'Kura kwa Moi' na kuchorwa kuku ambyo ni ishara ya KANU. Kimeweza kuchorwa rangi nyeupe na maandishishi yale yakiwa kwa rangi nyekundu.

Wachezaji wanaonekana kuwa wameweza kuinua mikono yao ili wakaendelee na shughuli ya mpira mmoja akiwa ameandikwa nambari kumi na tano, mwingine sita na mwingine mbili. Wawili wameweza kuvalia nguo za rangi nyeupe kila mmoja ukiwa na shati la rangi ya kijani kibichi.

Lori moja ambalo lina rangi ya samawati likiwa na chuma nne nyuma yake, limeweza kuwekwa ishara kadhaa wa kadhaa ikiwa na ishara ambayo inaonyesha lina weza kulipuka kando yake, kuna lori lingine la rangi ya nyekundu na mwanaume mmoja aliyesimama kando.

Mkuu wa sheria wa Kenya ameweza kusimama pamoja na rais wa kisasa ambaye yupo na anahutubia nchi. Kando yake kuna wale ambao wameweza kusimama pamoja nao.

Mhutubu mmoja ambaye ni mwanamme ameweza kuvalia kanzu yake na kilemba chake cha rangi ya nyeupe. Ameweza kuwekelea kifaa kwenye sikio lake na kuna mwanamme mmoja ambaye yuko kwenye umati amevalia shati ya rangi ya samawati.

Viti ambavyo ni vya rangi ya samawati vikiwa visita kwa jumla na kando yake kuna miti ya minazi na nyumba kadha ambazo zimeweza kujengwa kwa paa za nyasi na kijana mmoja akiwa anatembea baharini.

Sehemu ya kuabudu ya watu wa dini la kiislamu ambayo imeweza kujengwa na kupakwa rangi tofauti tofauti. Moja imeweza kupakwa nyeupe, nyingine rangi ya kijani kibichi na kando yake kuna miti ambayo imeweza kumeeshwa.

Jamaa mmoja ambaye amevalia shati ya rangi ya samawati pamoja na longi yake nyekundu, ameweza kubeba karatasi moja ambalo ameeka vitu ndani. Anaelekea upande ambao kuna nyumba ambazo zimeweza kujengwa na mbao zikiwa na paa za nyasi na miti inayozingira sehemu.

Nyumba tofauti tofauti, kukiwa na ya rangi ya nyeupe, na ina maandishi yanayosema nyumba inakodishwa. Watu wameweza kuketi hapo nje na kuna wale ambao wanapita kwenye upande ule mwingine.

Miti ya minazi ambayo imeweza kumea kando ya barabara na upande ule mwingine kuna guest house ambayo inaitwa Gift . Barabarani kuna vyombo vya usafiri ambavyo ni vya rangi ya samawati. Cha kwanza na cha pili.

Sehemu za usafiri za majini zikiwa ni feri, rangi ya samawati, kando yake kuna gari ambayo yaweza kutembea na vyuma ambayo ni vya rangi ya majani.

Kivuli cha jamaa mmoja ambacho kinaonekana kwenye dirisha moja ambayo inaweza kutoa picha yake. Amesimama kule nje akipunga upepo wa bahari ambao kando yake kuna miti ya minazi na kuna viti ambavyo viko kando yake.

Mama mmoja aliye weka mikono yake pamoja na pia ina bangoli za rangi ya nyeupe mikono yote miwili ameweza kuvalia shuka yake ambayo ina madoadoa ya rangi nyeupe na nyekundu.

Mwangaza mkali wa jua ambao umeelekezwa kwenye ardhi na ni wa rangi nyeupe. Kuna mizigo tofautitofauti ambayo iko hapo chini kando ya meli ambayo hutumika kusafirisha watu.

Wanawake watano ambao ni wa dini ya Kiislamu na wameweza kusimama pamoja wakiwa wamejifunga buibui zao. Wawili wao wakiwa na miwani ila watatu hawana. Wameweza kusimama kando ya kibanda ambacho kimeandikwa na kuchorwa wasichana.

Lori hii ya Isuzu ni ya rangi ya nyeupe. Iko kwenye chumba ambacho ni cha kreti za rangi ya nyekundu ambazo zimewezwa kuwekwa vizuri mpaka kule kileleni. Ina mwangaza mwingi na pia tunaona chini yake kuna bidhaa ambazo zimewezwa kuwekwa kule kando.

Chumba ambacho ni cha serikali na kimeweza kupakwa rangi tofauti kutoka kijani kibichi, nyekundu, nyeupe mpaka nyeusi. Mwanadada mmoja anaonekana amesimama pale akiwa amevalia shati ya rangi nyeupe na nyekundu na longi ikiwa nyeusi.

Sehemu ya ufuo wa bahari ambapo kunaonekana kuwa miti ya minazi ya kadha wa kadha na kuna hema ambayo imeweza kuzingira hapo ikiwa ni rangi nyeupe. Nyumba ambazo zinaonekana kwa umbali katika sehemu hio na pia chini yake kuna vumbi.

Nyumba kadhaa ambazo ziko hapo na zimejengwa kukiwa na miti ilio kando yake na chombo cha usafiri cha reli ambacho ni garimoshi ya kisasa kimetenganishwa katika vitengo tofauti tofauti vikiwa kwenye rangi nyekundu na madirisha yake.

Sehemu ya kuogelea ikiwa na maji ya rangi ya samawati ikizingirwa na miti ambayo ni rangi ya majani na nyumba ambazo zimejengwa pale na ni za watu kubarizi.

Jumba kubwa ambalo limezingirwa na miti kadhaa na likiwa ni la rangi ya nyeupe na mabati yake yakiwa ni rangi nyekundu na yameweza kupiga kutu kiasi. Kando yake kuna maandishi ambayo yako na miti ya majani na mwanamke mmoja anaonekana akiwa amejifunika buibui kichwani pake na kuvalia rinda ya nyekundu.

Chombo cha usafiri cha rangi ya manjano, ambacho kinaelekea upande huu, kimeandikwa 'God is love' na nyuma yake kuna mwanaume mmoja ambaye yuko kwenye pilkapilka zake. Magari mawili yakiwa kando na rangi ya nyeupe.

Mwanamme mmoja ambaye anaonekana kwenye kioo cha dirisha na kando yake kuna meza na vyakula kadhaa juu yake. Miti ya minazi imeweza kuzingira sehemu hio ikiwa kwa rangi ya kijani kibichi na kiti kimoja pale kando yake.

Ufuoni mwa bahari ambapo kuna boti moja ya rangi ya samawati, na tunaona ya kwamba kamba mbili zimeweza kufunga boti hii na ufuo wa bahari. Kuna uchafu mwingi ambao umeweza kuletwa na maji yale ambayo hurushwa kando ya bahari.

Wanamuziki kwa ubora wao wakiwa na ngoma tatu mbele yao. Kijana mmoja na msichana mmoja wanaingia kwenye chumba kile ili wakaweze kujitumbuiza. Kuna piano kadhaa mbeleni ambazo ziko.

Mwanamme mmoja na mwanamke mmoja ambaye wanatembea kutoka huko kwenye nyumba ambayo ina paa la mabati. Kando yake kuna mimea ya rangi ya majani. Mwanamme huyu amejifunga kanga kwenye shingo yake na pia kiunoni mwake ameweza kuiongeza moja.

Sehemu ambayo imeweza kupigwa rangi nyeupe na kuwekwa maandishi kwa rangi ya samawati na nyekundu ya WELCOME TO DIANI AIRPORT na kando yake kuna mchoro wa mti wa mnazi na mwanadada mmoja ambaye ameweza kusimama.

Chombo cha usafiri cha majini ambacho ni meli, kinaonyesha sehemu ambayo mzigo huwekwa huko chini na pia kuna gari lingine ambalo lina magurudumu madogo madogo na limeweza kulibeba mizigo mingine.

Kijana mmoja wa jinsia ya kiume ambaye ameweza kupiga magoti na anaabudu. Kichwani mwake ameweza kuvalia kofia nyeupe na shati lake likiwa na mistari kwenye mabega ya rangi nyekundu. Kando yake kuna viti viwili vya rangi ya samawati.

Mti mmoja wenye mizizi yake kuninginia hewani na kutoka chini. Kando yake kuna nyumba ambayo ni ya nyasi na miti imeweza kuzingira sehemu hiyo. Kuna kibao kimoja ambacho kimesimamishwa kwa rangi nyeupe.

Matawi ya minazi miwili ambayo imeegemea mti mmoja. Pahali pa kubarizi kuna pia sehemu ambayo ina maji, watu wanayotumia kuongelea. Viti kadhaa huko mbali vya kubarizi.

Jamaa mmoja ambae anaonekana kuvalia kofia yake kichwani akitembea barabarani. Shati yake imeweza kupitishwa mistari ya rangi nyeusi, nyekundu na samawati na ameweza kukuwa pia na kaptura nyeusi yupo pale na kando yake kuna jumba kadhaa ambazo zimepakwa rangi nyeupe na manjano .

Ndege moja ya Kenya Airways ambayo inataka kusafiri na ni ya rangi nyeupe. Maandishi yake yakiwa kwenye rangi nyekundu na nyuma kuna mwandiko mmoja wa K ambayo inaonyesha ishara ya Kenya Airways.

Sehemu ya kuabudu ya watu wa dini la kikristo ambayo imewezwa kuchorwa msalaba mbeleni na kuwekwa maandishi katika rangi ya samawati ambapo kumechorwa na kuandikwa TRINITY BAPTIST CHURCH UKUNDA. Mlango wake ni wa rangi nyekundu.

Jamaa mmoja amesimama kando ya lori ambayo imefunikwa na rangi nyeusi. Ameshikilia kitu kwenye lori hiyo na nguo zake ni rangi ya majani. Lori hii ina magurudumu manne upande huu yanayoonekana.

Maji mengi ambayo watu wanatumia kusafiri kwenye vyombo vya majini vikiwa ni mashua, wengine wakiwa wapo ndani na mmoja anaonekana akiwa amesimama ndani ya maji yale. Kuna kamba refu ambazo zimeunganisha mashua hizi.

Lori moja kubwa ambalo limeweza kubeba mzigo umewekwa kwenye container na limeandikwa LOW CARBON EMISSION na kupakwa rangi nyeupe. Kando yake kuna jumba ambalo limeweza kuwekwa hapo.

Sehemu ya ufuo ambayo imeweza kutengwa na kuna miti ambayo imemea na kuning'inia hapo. Nyumba ndogo ambazo zimejengwa kutumia mti wa mbao katikati zikiwa na paa za nyasi hutumika kwa watu kubarizi ambapo kuna viti kando.

Watu wengi wako kwenye pilkapilka zao za kuingia kwenye feri wakaweze kurudi manyumbani. Na feri hii ni rangi ya samawati ikiwa majini katika ufuo wa bahari ambapo watu wengi wanaweza kuingia.

Sehemu ya kubarizi ambapo kuna viti kadhaa na vimeweza kupakwa rangi nyeupe. Kando yake kuna nyumba ambazo zimeweza kuwekwa paa za nyasi na kupakwa rangi. Kuna miti ya minazi ambayo imemea hapo ya rangi ya kijani kibichi.

Watu kadhaa ambao wameweza kusimama wengine wakiwa wamekalia viti mbele na kuvalia shati nyeupe, kijani kibichi na wameweza kusimama kando ya hema ambalo limeweza kuandikwa kwa rangi ya kijani kibichi na manjano.

Chombo cha usafiri cha barabarani ambacho ni basi kubwa kimeweza kuandikwa Pioneer kwa maandishi kadhaa ikiwa ni manjano na pia nyeupe na chini pia nyeusi ikiwa imeegemea. Mbele yake kuna chombo kingine na kando yake kunaonekana kukiwa na jumba.

Mtu wa jinsia ya kiume ambaye ameweza kusimama na mkono wake mmoja unaonekana wa kushoto. Ameweza kuvalia kofia yake kichwani, shati yake ikiwa ni rangi nyeupe pamoja na samawati na mashua ingine ambayo iko pale kando.

Watu wawili wa jinsia ya kiume wanaonekana kuwa wanaandikisha kwenye karatasi wakitumia kalamu. Mmoja wao anatumia ya rangi manjano ilhali mwingine anatumia ya rangi ya samawati.

Maji mengi ya bahari na hapo katikati tunaona kuna chombo cha kusafiri wa majini ambacho ni mashua. Kuna nyumba ambazo zimeweza kujengwa ndani ya bahari hii na zimeekwa paa ya nyasi juu yake.

Nyumba kubwa ambayo imeweza kutengenezaa hapa, na tunaona ina madirisha na milango kadhaa kutoka sehemu ya chini hadi sehemu ya juu. Milango hii ni ya rangi ya nyeusi na upande wa pili na watatu kuna chuma ambazo zimeshikilia.

Juu angani kuna mawingu ambayo yameweza kuenea na kuleta mvutio ambao nimzuri sana yenye rangi nyeupe na samawati na tunaona chini kwenye ardhi kuna nyumba ndefu ambazo zimeweza kujengwa.

Vyombo vya usafiri vya barabarani, lori zikiwa na pia kuna tenki ya mafuta ambayo iko pale. Zinaweza kuelekea sehemu moja ambapo zimeweza kusongamana na kuleta jam .

Wanabodaboda ambao wameweza kuketi kwenye pikipiki zao wakiwa wametulia. Wawili wanaonekana kuwa na kofia zao kwenye kichwa na mmoja kuvalia koti la rangi nyeusi. Barabarani kuna gari ambalo linapita na kibao kingine cha rangi ya samawati.

Mawimbi ya baharini ambayo yanaonekana kuja kwa nguvu mingi sana yakiwa kwenye sehemu tofauti tofauti na watu kadhaa ambao wameweza kuenda huko kujibarizi wanaonekana wakiwa kwenye furaha wengine wakipiga picha na wengine wakivalia kofia ambazo ni maridadi.

Gari moja kubwa la lori ambalo limepakwa rangi nyeupe mbeleni kukiwa pia na nyeusi na kuna maandishi ambayo yapo hapo mbele ya Snipet na namba pleti yake ikiwa pia imewekwa hapo. Imeweza kubeba mizigo nyuma yake.

Chombo cha usafiri wa hewani ambacho ni ndege na kinaonekana kuwa pamoja na zingine ambazo ziko huko mbele yake. Kuna gari ambalo ni la rangi ya samawati ambalo linaonekana kuja karibu na ndege hii ya Uganda Airline.

Watu wengi wanaonekana wakivuka sehemu moja ya bahari wakielekea ile sehemu nyingine. Tunapoona hiki kilicho jengwa kinatumika kwenye matumizi ya kurahisisha kuvuka sehemi hizi mbili.

Lori moja likiwa na maghurudumu mengi limebeba mzigo mzito ambao umefungwa kwa karatasi ya juala ya rangi nyeusi. Hii imeweza kuekanishwa nyuma pande ile ya barabara.

Mchoro unaonyesha orodha ya michezo ambayo itafanyika huko Fiji. Inaanza mnamo wa saa moja asubuhi na ya mwisho amayo ni Bimana Rasjib itaisha saa mbili asubuhi.

Ndege hii ambayo inataka kuanza safari yake, ina rangi ya nyeupe na pia nyekundu. Imeweza kuandikwa Jambo Jet.Com na kuna nyasi ambayo imezingira sehemu hii ya rangi ya majani.

Sehehemu ya kuwahudumia wananchi wa serikali ya kenya, na imechorwa vipande kadhaa kadhaa ambayo moja imeweza kuandikwa INFORMATION DESK . Kando yake kuna yale maandishi ambayo yameweza kuandikwa kwenye rangi nyeusi na nyekundu ya huduma kenya. Wanadada wawili wanaonekan kua wamevalia nguo sawia ambazo ni shati nyeupe na collar nyekundu

Ambao wanaonekana kuwa wanashuhudia mchezo unaoendelea. Na kuna wale ambao wameweza kushika vitu au vifaa wanavyotumia kupulizia kukiendelea na mashindano hayo. Kuna wale ambao wameweza kushika bendera zao na kuvalia hata skafu kwenye shingo.

Mfanyikazi mmoja wa uwanja wa ndege anaelekea umpande ule ambapo ipo, na imeweza kupakwa rangi ya nyeupe na kuandikwa ishara ya Jambo Jet na chini yake kuna nyasi ambazo zimeweza kupandwa na pia miti iliyo na rangi ya kijani kibichi.

Lori moja kubwa ambalo limeweza kubeba mizigo kadha wa kadhaa, lina rangi ya manjano kukiwa na nyekundu, samawati na pia nyeusi. Kando yake kuna taa moja kule upande wa kulia.

Mama mmoja ambaye ni wa dini ya kislamu amekalia kiti chake na ameweza kuvalia buibui ya rangi ya nyeusi na amevalia miwani yake. Koti lake amba limechanganya kala nyeupe na nyeusi. Kando yake kuna bendera mbili ambazo zimeweza kumzingira.

Mtu wa jinsia ya kike ambaye anaonekana kuwa amesonga nywele zake na kuvalia nguo za rangi ya samawati, kinyasa, pamoja na shati ameushika mpira akielekea huko juu ila wachezaji wengine wanamfuata.

Watu kadhaa ambao wanaonekana kuwa kwenye sehemu ya kumwabudu Mungu na ni ya dini ya kiislamu wameweza kuvalia kanzu zao na pia vichwa vyao wameweza kuvifunika. Mmoja wao anaonekana kuwa akiongea kutumia kipaza sauti cha rangi nyeusi.

Mtu mmoja anatoka upande wa bahari akiwa amevalia nguo nyekundu na akiwa ameshika kijiti. Mwanamme mmoja anaonekana kwa umbali akiwa amevalia shati ya rangi nyeupe.

Mwanamme wa dini ya kiislamu ambaye amevalia kanzu yake na kofia anaweza kuhutubia wanaume ambao wako kwenye umati na pia mwanamme mmoja mbele yake anaonekana kuvaa shati ya rangi ya samawati.

Baharini kuna maji abayo yanayoweza kuja kwenye ufuo huu wa bahari, na yanakuja kwa upesi mno. Juu kwenye mawingi tunaona kuwa kuna miale ambayo yanaonyesha dalili ya kuwepo kwa mvua.

Bahari kubwa ambayo inaendeleza shughuli zake, watu wakiwa wako kwenye sehemu ya ufuo wengine wakitumia sehemu ile iliyotengenezwa pale ili wakaweze kusafiri na kuenda sehemu ile nyingine ya bahari.

Chombo cha kusafiri kwa reli ambacho ni gari moshi ya kisasa na ina rangi ya myeusi huku mbele. Kando yake ni rangi ya nyeupe na kule chini tunaona rangi ya manjano. Kibao kimoja kilichoelekwa kando yake ni cha rangi ya nyeupe.

Dirisha ambalo linaonyesha kwa umbali ndege moja kubwa, ambayo ni ya rangi ya nyeupe na nyekundu, kukiwa na wafanyikazi wa sehemu hiyo wameweza kuvalia reflector zao, na pia kuna vifaa vingine vidogo ambavyo viko hapo.

Sehemu iliyowazi na kando yake kunaonekana kuwa na magari kadha wa kadha. Kuna pia gari lingine ambalo linaonekana kuwa linaelekea upande ule na umbrella moja ambaye mwanabiashara anatumia kuuza matunda yake.

Sehemu ya kuabudu ambayo imeweza kutandika tandiko lile linalotumika na pia kuna wanaume watatu ambao wameketi chini, wawili wakiwa na vilemba kwenye vichwa vyao na mmoja akiwa kwenye sehemu ile ingine ya kulia. Ina rangi ya majani na nyeupe.

Jamaa mmoja ambaye amevalia kofia yake kichwani na pia shati ya rangi ya samawati, kinyasa chake kikiwa ni kinyeusi ameubeba mzigo akitoka pande ya bahari na kuna mikoko ambayo imetolewa majini ufuoni mwa bahari.

Sehemu pana ambayo ina vumbi na kuna nyumba mbili ambazo zimejengwa pale zinazoitwa Leopard Beach Resort. Kuna miti ya minazi ambayo imezingira sehemu hizi na pia kitu kikubwa kilicho kando yake.

Chombo chenye maandishi ya, "This handwritten chapter, Sura has from the Holy Quran adds a unique flavor to the Kenya's oldest mosque, converted with hide. This whole chapter back the history and the chapters from the Holy Quran has been aggregated after revelation later on the collected to the form of single volume".

Ubao wa rangi nyeusi na umeweza kumechorwa kumtumia chaki ya rangi nyeupe somo la hisabati na wanafunzi wanaonekana wakiwa wamevalia buibui zao rangi nyeupe wakikalia kwenye madawati yao.

Jamaa moja, ambaye ameweza kuvalia reflector yake na kukishika kibango chenye rangi manjano anaelekea upande ambayo ndege ambayo imeweza kuandikwa ishara ya Jambo Jet.

Kando ya ufuo wa bahari ambapo nyumba kadhaa zimeweza kujengwa na kuwekwa paa za nyasi na kuna viti vya kubarizi ambavyo vimejengwa kwa mbao vipo hapo kando na kuna pia matreki kadhaa za rangi ya samawati

Sehemu pana ambayo ipo kando ya bahari na kuna chombo kimoja cha usafiri ambacho kiko ndani yake. Miti kadhaa imewezwa kupangwa kwa rangi ya kijani hewani kukiwa na mawingu ambayo yapo kwenye rangi ya samawati na nyeupe.

Bahari ambayo kando yake kuna miti ya minazi kadhaa na miti ingine ikiwa pamoja na maua. Kuna hema tatu ambazo ziko hapo kando na tunaona pia kando yake kuna mbao ambazo zimeweza kupakwa rangi nyeupe.

Mwanaharakati wa kisheria wa jumuiya ya Kenya ameweza kuibeba bibilia yake akiwa katikati ya wengine wawili wa kiume na wa kike. Amevalia nguo yake ya rangi nyekundu pamoja na nyeusi kukiwa na collar ya nyeupe.

Sehemu ya barabara ambayo tunaona maandishi ya Diani yakiwa yameandikwa kwa rangi nyeusi na kibao hicho ni cha rangi nyeupe. Miti kadhaa imeweza kuzingira sehemu hii.

Watu wanaonekana kuwa na furaha wakiwa wamebeba bendera ya nchi ya jumuia ya Kenya juu, wengine wakiwa wamevalia jezi ambazo zimeweza kuandikwa maandishi ya Kenya. Mzungu mmoja anaonekana kuwa na kofia na kuvaa shati ya rangi nyeusi.

Lori kubwa kwa namba pleti KCL 336W ambalo ni la rangi nyeusi pamoja na rangi nyeupe na limewezwa kuwekwa maandishi ya samawati kwa jina Simpet na juu kuandikwa www.simpet cargo.com.

Sehemu ilio pana kwa urefu chini kukiwa na vumbi na pia nyasi ambazo zimeweza kumea. Chombo cha usafiri cha angani ambacho ni ndege kimewasili na waliosafiri wanaonekana kutoka huko.

Watu wengi, ambao wameweza kusimama na kuangalia mbele, mmoja wao katikati ni Rais wa Jumuiya ya Kenya na ameweza kuvalia suti yake na shati jeupe. Kando yake, kuna mmoja ambaye ni askari na kuna yule mwengine kando yake, ambaye ameweza kuvalia tai ya rangi nyekundu.

Shule ambayo ni ya watu wa dini la kiislamu, na ina rangi ya nyeupe kukiwa na miti kadhaa inayozingira sehemu hii ya kuweza kusomea. Tunaona ya kuwa kuna wanafunzi kadhaa hapo kwenye lango kuu.

Sehemu hii inaonyesha rangi ya samawati, mawingu yako kwenye rangi ya nyeupe na tukiweza kuona huku ndani miti mingi na pia nyumba ambazo zimeonyeshwa kwa umbali ambazo ni ndogondogo.

Bidhaa kadhaa ambazo zimeweza kuwekwa kwenye sehemu tofautitofauti kukiwa na nyama na pia viko na promoshoni kwa shilingi mia tatu tisini na tisa.

Sehemu ya bahari ambayo imetenganishwa mara mbili, kuna pande ambayo ina maji na pande nyingine haina maji. Kuna mtu mmoja ambaye ameweza kuvalia kanga yake kwenye shingo na pia ameweza kukiachilia kijiti hewani.

Sehemu ya usafiri wa gari ambapo kuna magari mengi yanayoelekea kwenye shughuli na kuna tuktuk moja ambayo ni ya rangi ya manjano. Mimea miwili kwenye mkono wa kushoto na majumba makubwa yanayozingira sehemu hio.

Neti wa kucheza mpira wa mguu ukiwa hapo kando kwenye ufuo wa bahari na miti kadha wa kadha imezingira pande huo. Minazi ikiwa ikiwa mirefu kabisa na vumbi hapo chini.

Jamaa mmoja, ambaye ameweza kuvalia shati ya rangi nyeupe na kubeba ndoo ambayo ni rangi nyekundu yupo nyuma ya watu wengine wanaoelekea kwenye barabara hilo na kando yake kuna majumba ambayo yameweza kupakwa rangi.

Sehemu ya bahari ambapo watu wengi wamesimama ndani ya maji na ndani yake kuna mashua ambayo hutumika kuwabeba watu. Kuna jamaa mmoja ambaye hajavaa shati bali amevaa kinyasa.

Chombo cha usafiri cha majini ambacho ni feri na kimebeba watu wengi pamoja na magari wanaotaka kuelekea upande ule mwingine. Kuna ingine kando yake ambayo imewezwa kupakwa rangi ya samawati na vingine kadhaa na vimewezwa kurefushwa mpaka kule juu.

Ngamia mmoja mkubwa ambayo inaweza kuvutwa na ambaye anaishughulikia kando ya bahari. Mwanamme mmoja anaonekana kuwa nyuma yake na kujitayarisha ili akaweze kupanda ngamia hio. Mtoto mdogo yuko pia hapo kando.

Bango kubwa ambalo linaonyesha kanisa la jeshi la wokovu la sehemu ya Mombasa. Kando yake kuna nishani, na pia kuna mishale ambayo iko pale juu na kuweza kuandikwa Blood and Fire . Na kuna rangi za bendera ambazo ni tatu na hutumika kwenye kanisa hilo: moja ikiwa ni samawati, ingine manjano, na ingine nyekundu.

Jamaa ambaye anaendelea na shughuli zake za kibiashara za kila siku yuko kwenye tuktuk yake ambayo ni ya rangi ya manjano. Ina kioo kimoja kwenye upande wa kushoto na inaweza kuonyesha picha ile ya mwanamme huyu.

Nyumba moja kubwa ambayo imetengenezwa na nyasi kwenye paa lake. Ukutani mwake, imeweza kugawanyishwa kwa sehemu mbili, chini na juu. Kando yake kuna kuni ambazo zimewekwa nazo hutumika kwa shughuli za kupika.

Wakimbiaji wa jinsia ya kiume ambao wako kwenye mashindano yao. Mmoja ameweza kuvalia nguo ya rangi nyeusi, wawili wakiwa wamevalia shati za rangi ya manjano na mmoja wao akivalia ambayo imewezwa kuandikwa Kenya. Kuna washuhudiaji ambao wameweza kuketi wakishuhudia mbio hizi.

Watu wazima, wa jinsia ya kiume na kike, wako ndani ya chombo cha usafiri majini. Wawili mbeleni wanaonekana kuvalia kofia kwenye vichwa zao na wanapotumia meli hii imeweza kupakwa rangi ya samawati.

Jiji hili ambalo linaonyesha shughuli kadhaa zinazoendelea. Watu wameweza kuketi kando, kuna duka moja ambalo limeandikwa EXTREME. Matatu inayosafiri kuelekea huko mbeleni imepakwa rangi ya manjano na kuna wanaume kadhaa walio upande huo mwingine wa kushoto wanaoendelea na shughuli zao.

Sehemu ambayo imewezwa kupandwa miti kadhaa kukiwa na ile ya minazi na mimea ingine kwa rangi ya kijani kibichi. Kuna kibao ambacho kimewezwa kuwekwa hapo na kupakwa rangi nyeupe na kuwekwa maandishi ya NATIONAL MUSEUM OF KENYA KONGO MOSQUE.

Watu wanaotembea kwenye ufuo wa bahari, kukiwa na ngamia watatu, wawili wakiwa wamebeba watu, na wajamaa wengine wawili kando, mmoja akiwa anavuruta ngamia kule mbeleni.

Sehemu ya kuabudu ya watu wa dini la kiisilamu ambayo inaitwa Ongo Mosque. Na wameweza kuekelea kibao pale ambacho kimeandikwa welcome home kwenye mti ambao ni mpana na una pia mnazi kando yake.

Sehemu ya usafiri, ambayo ni barabara na imewezwa kutenganishwa kwa sehemu mbili; chini na juu, na kwenye barabara hiyo kuna nyumba ambazo zimeweza kujengwa kando zake na miti ambayo imeweza kumea. Kuna taa moja kubwa, ambayo pia imepakwa rangi ya nyeupe pamoja na nyekundu.

Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuvalia pete kwenye mikono yake yote na saa ule mkono wa kushoto. Amevalia nguo ya rangi ya samawati, ikiwa imechanganywa na nyeupe na kuna ishara ya Radio Citizen ambayo iko pale.

Chama cha ODM kiko na wafuasi wake ambao wameweza kuvalia kofia za rangi ya manjano. Kuna ishara ya nyumba ambayo iko hapo kando na ni wanaume tu pekee ambao wanaweza kuhutubia.

Mashua moja kubwa ambayo imewezwa kuwekwa nje ya ufuo wa bahari na kutengenezwa na kupakwa rangi ya nyeupe ikiwa pamoja na ya samawati na kuwekwa ishara ya FAVAZ. Jamaa mmoja amevalia shati nyeupe na long'i yake nyeusi akiwa pale kando.

Feri mbili ambazo zimejaa watu hadi kikomo ziko wenye ufuo wa bahari ambapo wasafiri wanataka kushuka ndani. Ni za rangi ya samawati na kuna sehemu mingi ambazo zimeweza kutenganishwa kwenye feri hizo.

Miti ya minazi ambayo imeweza kumea kwa urefu mkubwa imezingira sehemu hii ya ufuo na kando yake kuna nyumba ambayo imeweza kujengwa kwa paa la nyasi ambalo ndani mwake kuna shughuli ambazo zinaendelea na viti na watu hapo ndani.

Wachezaji wa jinsi ya kiume wa Bandari FC wanaonekana kuwa pamoja na kuwa na furaha nyingi wakiwa wamevalia jezi zao ambazo ni za rangi ya samawati, shati pamoja na vinyasa.

Sehemu ya kuabudu ya watu wa dini la kiislamu, ambayo imejengwa kwa rangi ya kuchanganywa, majani na nyeupe. Kuna maua ambayo yamezingira jumba hilo na watu kadhaa ambao wanaonekana wako kwenye shughuli.

Sehemu ya kuabudu ya watu wa dini la kiislamu ambayo imejengwa na kupakwa rangi nyeupe na paa pia kijani kibichi. Kuna miti kadhaa ambayo ipo hapo kando kwa rangi ya kijani kibichi na pia tuktuk moja kwa number plate ya KTWB 151Z.

Sehemu ya kubarizi ambayo kuna nyasi za rangi ya kibichi chini, miti ambayo imening'inia na matawi yake. Kuna mchoro ambao uko kando yake ukiwa ni wa nyeupe na mbao kadhaa zilizojengwa hapo kando.

Barabara ambayo inaonyesha vyombo vya usafiri vya barabarani vikiwa ni magari tofauti yakiwa kwenye rangi tofauti kutoka magari ya kutumia ya tuktuk na mengineyo na kuna majumba makubwa moja likiwa la rangi nyeupe.

Mashabiki wa wanaoonekana kushuhudia mchezo unaoendelea na kuna mwanadada mmoja ambaye ameweza kuvalia mapambo kwenye masikio yake na miwani ya rangi nyeusi. Ameshika mkono wake kwenye kiuno na mkono mwingine una simu yake. Shati lake limeweza kuandikwa Kenya Airways.

Waumini wa jinsia ya kiume wa dini ya kiislamu wameweza kusimama. Wawili wakiwa wamevalia kanzu zao na pia vilemba kwenye vichwa vyao. Mmoja wao anaonekana kuwa amefunga macho na chini pia kumetandikwa na kando yake kuna makaburi kadhaa.

Mawimbi ambayo yanaonekana yapo kwenye nguvu mno, yanakuja kwa ukasi na kuna jamaa mmoja ambaye yupo na mashua ya kubarizi na anaweza kuendelea na shughuli zake huko ndani.

Sehemu ya ufuo wa bahari ambapo kunaonekana kuwa na nyumba kadhaa hapo nje na kuweza kujengwa kwa mbao. Sehemu moja imewezwa kuwekwa na kupakwa rangi ya nyeupe na maandishi yake yakichanganywa nyekundu na kijani kibichi, kikiwa kimeandikwa MKOKO SUNSET.

Sehemu ya usafiri ambayo ni ya reli na garimoshi zinaonekana kuwa zikipita hapo juu na kibanda ambacho kimeandikwa MOMBASA TERMINAL. Chini yake kuna chuma ambazo zimeweza kushikilia sehemu hio.

Wanawake wawili ambao wameweza kuvalia shati za rangi nyekundu wamesimama mbele ya stakabadhi ambazo ziko kwenye ndoo zao. Wanaume wawili pia kando wanatumia kompyuta.

Ufuoni mwa bahari na kuna sehemu ya neti ya kucheza mpira ambayo hutumika. Kuna miti ya rangi ya majani na mimea ya minazi ambayo imeweza kuegemea miti hii. Kando yake kuna nyumba ambayo imetengenezwa kwa mbao na paa lake ni nyasi.

Sehemu ilio pana na kuna nyasi kadhaa za rangi ya majani. Kuna miti ya minazi na kuna neti moja pale nyumba ikiwa ni rangi ya nyeupe na paa yake ikiwa ni ya nyasi.

Tunaona mguu mmoja wa mtu ambaye ameweza kuvalia pia kiatu chake, mbele yake tunaona bidhaa ambazo zimeandikwa juicy fruit pk ambazo ni za colour tofauti tofauti kuna za samawati, majani na pia manjano. Bidhaa hizi ni za bei kutoka shilingi ishirini na saba mpaka kuna zile zingine za shilingi hamsini na tano.

Sehemu kando ya ufuo wa bahari ambayo imeweza kumea miti mingi mojawapo ni miti ya minazi ambayo imeenda kwa upana mrefu na pia kuna nyasi ambazo zimeweza kumea pale.

Sehemu ya nchi maji ambapo kando yake tunaona mtu mmoja anayetembea huku nje kwenye ufuo wa bahari na kuna neti moja ya kuchezea mpira, ikiwa na mimea kadhaa ambayo imemea kando yake.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia wameweza kusimama na kando yake kuna ngoma ambazo ni ya rangi ya majani, na kuandikwa na rangi nyeupe. Mmoja wao ameweza kubeba nyundo kubwa.

Jumba kubwa ambalo limewezwa kuandikwa M-PESA na kupakwa rangi ya samawati ikiwa imechanganywa na nyeupe. Mwanadada mmoja anaonekana akiwa hapa karibu kwa shati lake la rangi ya kijani kibichi na tuktuk ambayo inaelekea kule. Rinda zinaweza kuonyeshwa pale zikiwa zinauzwa.

Sehemu ya hospitali ambapo daktari ameweza kuvalia aproni ya rangi nyeupe na hapo kando yake kuna watu ambao wanasubiri kushughulikiwa. Hospitali hii imeweza kupakwa rangi nyeupe.

Mizigo ambayo imewezwa kuwekwa kwenye container tofauti tofauti na kupitishwa kenye upana mrefu, moja imewezwa kuandikwa Hamburg, ingine ikiwa imeweza kuwekwa ishara ya Touax

Vyombo vya usafiri vya barabarani ambapo kuna lori moja ambayo imeweza kubeba mizigo mizito nyuma yake. Kando yake kuna ingine ambayo ni ya rangi ya manjano ikiwa na magurudumu meusi hapo kando.

Sehemu ya kubarizi kando ya ufuo wa bahari na imeweza kujengwa kwa nyasi sehemu ya juu ya paa lake. Kuna viti vilivyo chini yake na kando yake maua na miti ambayo ni rangi ya manjano na kijani kibichi.

Sehemu mbili ambazo zimeweza kujengwa nyumba na katikati yake kuna barabara ambayo watu wa dini ya kiisilamu wanaweza kupita. Wamevalia kanzu zao na kofia zao ambazo wanazozitumia kwenye shughuli zao za kumuabudu Mungu.

Sehemu ya kuabudu ambayo ni msikiti imejengwa na rangi ya nyeupe na pia majani. Inazingirwa na chuma ambazo ni za rangi ya majani. Kileleni mwake kuna ishara ambayo inaonyesha ni pahali pa kuabudu.

Miti ya minazi imeizingira sehemu hii ya kubarizi na kuna nyumba ambayo imeweza kujengwa pale rangi ya nyeupe. Kuna kifaa kimoja cha chuma ambacho ni cha sengenge na kimewekwa mbao ya rangi ya nyeupe hapo kando.

Sehemu ya ufuo wa bahari ambapo tunaona maji yaliko kwenye mawimbi na yanaweza kuelekea huku nje. Watu kadhaa wapo kwenye shughuli zao za kutembea na mimea ya minazi kwa rangi ya kijani kibichi yamezingira sehemu hiyo.

Chombo kimoja cha usafiri wa hewani ambacho ni ndege moja kubwa imeweza kupakwa rangi nyeupe ikiwa imechanganywa na rangi ile ya nyeusi. Watu watatu wanaonekana kutembea wakielekea upande ule na chini yake kuna mawe ya kokoto ambayo yamewekwa.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume ambaye ameweza kuvalia shati lake la mikono mirefu na long'i ndefu na ameweza kubeba mzigo kwenye kikapu cha rangi ya samawati na mbele yake kunaonekana mwanamme ambaye ameweza kuvalia nguo nyeusi.

Wahudumu wa serikali ambao wanaweza kuwahudumia wananchi wakitumia kompyuta zao na wamevalia barakoa ambazo ni za rangi ya samawati isipokuwa mwanamme mmoja ambaye ameweza kuvalia koti na amevalia barakoa ya rangi nyeusi.

Waumini ambao wameweza kusimama nje ya nyumba ya kuabudu na wameweza kuvalia nguo za rangi nyekundu wengine wakivalia nguo nyeupe na mbele yao kuna wale ambao wanawaongoza wakiwa na za nyekundu pamoja na nyeupe.

Barabara moja ya lami ambayo imeweza kutenganisha sehemu mbili kando yake kukiwa na maji mingi na miti iliyozingira eneo hilo. Mawinguni tunaona kukiwa rangi ya samawati na nyeupe.

Chumba ambacho kimejengwa kwa umaarufu wake kwa rangi ya nyeupe kimeweza kutenganishwa kwa milango kadha wa kadha na michoro tofauti kando yake. Tunaona pia kuna mchoro ambao uko mbele yake wa rangi ya samawati.

Sehemu ya kumsifu mungu ambayo imeweza kuwekwa maandishi ya NEW DWARIKADHAM TEMPLE, na imepakwa rangi nyeupe, geti lake likiwa na rangi nyeusi, na mbeleni kuna gari ambayo inaondoka.

Mwangaza ambao umewezwa kuelekezwa kwenye ardhi na inaonekana kuna nyumba ambayo imejengwa kukiwa na miti ambayo imezingira sehemu hio ya minazi ya rangi ya kijani kibichi.

Mimea ambayo imemea mbele ya nyumba moja ya nyasi ina mlango ambao ni wa mbao. Tunaona miti hii, mizizi yake imeweza tokea kwenye ardhi nje na ina rangi ya...

Duka ambalo ndani yake kuna nguo tofauti tofauti vikiwa ni vya jinsia ylza wanaume. Kuna koto ambazo ni za rangi ya samawati pamoja na longi ambazo zimeambatana nazo na tai zake kando.

Vyombo vya usafiri vya barabarani kukiwa na matatu kadhaa, tuktuk na hata magari mengine yanaendelea na safari zao na kuna watu kwenye barabara hizo, mmoja wao akiwa mwanamume na amebeba chupa mbili.

Wachezaji wa mpira wanaweza kungangania wawili wakiwa wako hapo mbele wengine wakiwa nyuma ila watazamaji wapo pale ndani wanaeza kushuhudia huu mchezo ambao unaendelea.

Sehemu ya barabara na watu wanaonekana wakiwa kwenye shughuli zao za kutembea. Kando yake kuna takataka ambazo zimeweza kutupwa hapo zikiwa ni za plastiki na hata karatasi zingine. Magari yanaonekana kuwa yanaelekea kwenye barabara hiyo.

Magari kadha wa kadha ambayo yameweza kuzingira sehemu ambayo ni ya kuabudu ya watu wa dini la Kiislamu. Wanaume wawili wanaweza kuonekana wakija upande huu na mmoja wake klkuvalia kanzu yake na pia amejifunika kichwani pake. Mawinguni tunaona, rangi nyeupe na rangi ya samawati.

Jumba moja kubwa, ambalo limewezwa kuandikwa maandishi ya Malindi, na kuna watu kadhaa ambao wameweza kupanga foleni hapo na kukaribia sehemu ambayo ina karibu Malindi. Kuna wale ambao wameweza kushikana mkono, na kando kuna dada mmoja ambaye ameweza kushika gunia.

Hewani tunaona mawingu ya rangi ya nyeupe na samawati. Kuna nyumba kadhaa ambazo ziko kwenye ufuo ule mwingine wa bahari na sehemu hii karibu nasi tunaona kuna vyombo vya majini ambavyo ni meli na vimewekwa hapo ili vikaweze kungoja shughuli ya kusafirisha.

Lori moja kubwa ambalo linaonekana kupakwa rangi nyeupe mbeleni na lina magurudumu yake. Nyuma limebeba mzigo ambao upo kwenye container ya rangi ya manjano na kuweza kuwekwa maandishi kadhaa.

Sehemu ya huduma ambazo wananchi hupokea, kuna mama mmoja ambaye ameweza kujishika kwenye shingo yake na amevalia miwani. Mbele yake kuna kitabu ambacho kimeweza kuwekwa na wanaume kadhaa wanatembea pale kando.

Sehemu ya kuabudu ya kikiristo ambayo imeweza kujengwa na kupakwa rangi tofauti tofauti. Kukiwa na samawati na hata nyeupe. Maandishi ambayo yanasema 'PPA Makupa Church' na ishara ya msalaba hapo mbeleni.

Mwanaharakati wa kisheria wa jumuiya ya Kenya ameweza kuibeba bibilia ambayo ni rangi ya nyeusi na anahutubia akitumia kipaza sauti na kuwatazama watu.

Sehemu ya kuabudu ambayo imeweza kujengwa na kupakwa rangi nyeupe, kukiwa na maandishi ya Enter his gates with thanksgiving Psalms kumi 100:4, na pale kando kuna maua ambayo yameweza kumea na hata, miti ya minazi.

Sehemu ya biashara ambayo imeweza kuwekwa kando ya barabara na kuna miti ya rangi ya kijani ambayo imeweza kuzingira sehemu hiyo. Kuna nguo kadhaa ambazo zinauzwa pale na mwanadada mmoja ambaye amevalia shati ya rangi ya manjano anaviangalia.

Basi moja kubwa ambayo inaonekana kuwa kwa rangi ya kijani kibichi na maandishi madogo mbele yake, madirisha yake yakiwa nyeusi yakiwa na mstari mmoja ukiwa umepakwa rangi nyeupe. Kuna watu kadhaa ambao wameweza kusimama hapo na kando yake kuna pipa la chuma amabalo limeweza kujengwa rangi ya samawati.

Sehemu inayoonekana ni sehemu iliyopana, haina majengo yeyote, Haina nyumba zozote. Kile tunachoangalia kwa upana, kuna miti ya rangi ya majani na kuna nyumba ambazo ziko huko mbele. Kuna nyumba pia ambayo ni ya rangi ya samawati.

Wanabodaboda kadhaa ambao wameweza kuvalia reflector zao na pia kujikinga kichwani na helmet wanaondoka na pikipiki kwenye feri ambayo iliweza kutoka upande ule mwingine ikisafirisha watu waje sehemu hii. Watu wako kule juu na pia huku chini kuna magari mengine.

Michongo ya sanamu iliyo nne kwenye idadi imewezwa kusimamishwa kwenye kipande kidogo cha ujenzi. Tunaona yakwamba mwanaume mmoja ameweza kuwekelea kifaa kwenye bega lake, mama mmoja amefunga kanga kwenye shingo yake na kando yao kuna nyumba kubwa ambayo imesimamishwa.

Sehemu ya ufuo ya bahari ambapo tunaona kuwa kuna mti mmoja wa mnazi, na kuna pahali ambapo nyumba imewekwa, na ni pahali pakubarizi. Mwenye nyumba hii ameweka nambari yake ya simu, na vile ambavyo wale ambao wanataka kupata huduma zake wanaweza kumpata.

Ufuo wa bahari ambapo kuna miti kadhaa ya rangi ya kijani na nyumba ambazo zimeweza kujengwa kwa paa za nyasi zikiwa zimezingira sehemu hiyo pamoja na viti ambavyo viko katika sehemu.

Kuna bahari, ambayo ndani yake kuna viombo vya usafiri vya maji. Na ni viwili, kuna kimoja ambacho kiko karibu na inaonekana kua boti ambayo sanasana watu hutumia kusafiri au kwenye shughuli zao za uvuvi .

Dirisha ambalo linaonyesha ndege moja kubwa, inayotaka kusafiri na imeandikwa jambo jet ikiwa ni rangi nyeupe, nyeusi na nyekundu. Kando yake kuna nyasi za rangi ya kijani.

Nyumba kubwa ambayo ni ya kuabudu imeweza kuwekwa jina BAPS Shri Swaminarayan na kuna watu kadhaa ambao wameweza kusimama pale chini, wanaenda kuelekea kwenye shughuli zao za kuabudu.

Sehemu ya kupitia ambayo iko karibu na nyumba ile ikiweza kugawanishwa na nyasi za rangi ya majani. Taa moja ambayo hutumika ili watu wakaweze kuona usiku iko pale kwa rangi ya nyeupe.

Jamaa mmoja ambaye ni wa jinsia ya kiume anaonekana kuwa anatembea mgongo wake ukiwa unaonekana akiwa anaelekea kuliko na kifaa cha taa ambayo huwaka usiku na kando yake amezingirwa na miti na mimea ambayo ipo kwenye rangi ya kijani.

Kituo cha huduma centre cha kuwasaidia wananchi kwenye shighuli zao wakadha wa kadha. Tunaona kuwa kuna mkubwa wao ambaye amesimama hapo na pia kuna wafanyi kazi wengine ambao wanaweza kuelezea vile ambavyo wao huendeleza shughuli zao.

Hewani tunaona mawingu yakiwa rangi nyeupe na samawati, kuna vyombo vya usafiri vya barabarani na ni gari mbili ambazo zinaelekea upande huu. Kibao cha Voi Primary School kando ya msichana ambaye anatembea na kujifunga sweta kwenye kiuno.

Lori moja ambayo imeweza kubeba tractor nyingine na ni rangi ya manjano, iliobebwa huko juu ni rangi ya majani. Ziko kwenye barabara na kando yake kuna nyasi za rangi ya majani na imeweza kuwekwa kwenye ishara ya kwamba DANGER WIDE LOAD .

Sehemu ya maabudio ambayo imeweza kujengwa hapa na tunaona pia kuna maua yakiwa ni ya rangi ya kijani kibichi pamoja na ya manjano. Imeweza kuzingirwa na miti kadhaa ambayo ni ya kijani kibichi.

Gari la matatu ambalo limeweza kuwekwa number plate ya KBG 293E na limeweza kuchorwa michoro tofauti tofauti na mbele yake kuandikwa CREEK. Katika barabara hio pia kuna gari lingine huko nyuma na majumba kadhaa yanayozingira sehemu hii.

Jamaa mmoja ambaye amevalia kanzu yake pamoja na miwani na kujikinga kichwani akiwa na mashurubu na ndevu za rangi nyeusi anahutubia umati ambao upo mbele yake na kuna mpiga picha ambaye yuko hapo karibu.

Maji mengi ambamo ndani yake kuna mashua mbili zinazoelekea upande mwingine. Jamaa mmoja anaonekana akiwa amevalia shati yake na kinyasa na mikononi mwake amebeba fimbo refu ambayo anatumia kuwaelekeza watu kwenye mashua.

Watu kadhaa, ambao wanaonekana kuwa wameinama na wako kwenye shughuli ya kutuali. Kuna wale ambao wameweza kuvalia shati za rangi tofauti tofauti, na wengine kuwa na vilemba kwenye vichwa vyao. Kwenye mstari wa kwanza, kuna yule ambaye amevalia kanzu lake la rangi ya samawati, kando yake kukiwa na wa nyeusi.

Sehemu ambayo ni pana na imewachwa kuna gari la tuktuk ambalo ni la rangi ya manjano. Kando yake kuna vijana ambao wametumia baiskeli na kule kuna mwanamme mmoja ambaye anatembea akiwa anaongea kwa rununu yake masikioni.

Mwanabodaboda ambaye ameweza kuvalia ovaroli yake ya rangi ya samawati na pia ameweza kuiweka helmeti yake kwenye kichwa chake. Kando yake kuna pikipiki ambayo haitumiki na kuna mhudumu ambaye yuko pale kando na viti viwili.

Nyumba ya nyasi ikiwa na ishara ya msalaba huku juu imewezwa kupakwa rangi ya nyeupe. Kando yake kuna kibao cha rangi ya nyeupe na huko kando pia kuna ingine ambayo ina madirisha yake wazi.

Mwanaharakati wa sheria ya jumuiya ya Kenya ameweza kusimama pale mbele akihutubia na amevalia miwani yake na kichwani ameweza kusonga nywele yake pia. Nguo yake imechanganywa rangi ya samawati, manjano, nyeupe na kadhalika.

Mwanamume ambaye ameweza kuvalia miwani ya rangi nyeusi machoni pake, na kuishika bibilia ambayo ameweza kuinua juu. Suti yake ambayo ni rangi ya samawati ameweza kuongeza pia tai, na kando yake tunaona bendera mbili ambazo ni za jumuiya ya Kenya.

Mwanadada mmoja ambaye amevalia shati ya rangi nyekundu ikiwa imechanganywa na nyeupe ameweza kuvalia miwani yake. Anashughulikia kompyuta kukiwa na wanaume ambao wameweza kumzingira.

Maji ya bahari ambayo yamechukua upana mrefu na kuzungukwa na miti na mimea kadha wa kadha ikiwa ni rangi ya majani. Hewani kuna ndege moja ambayo inaweza kupita na pia kando tunaona chombo cha kusafiri ambacho ni mashua.

Wanunuzi wawili ambao wameweza kusimama nje ya biashara ya muuzaji aliyendani anayeweza kuelezea mambo kadhaa kuhusu biashara yake. Kuna njia kadhaa ambazo zinaweza kutumika kulipa kwenye biashara hii ikiwa ni mpesa na pia kulipa na mpesa.

Maji ya bahari ambayo yanaonekana kwa umbali na kuna miti ya minazi ambayo imeweza kumea kwa urefu mkubwa. Chini yake kukiwa na mimea ambayo ni rangi ya manjano na kuna chuma ambayo imeweza kupita.

Mhudumu anawahudumia wananchi ambao wameweza kupanga foleni mbele. Anaitumia kompyuta ilio juu ya meza na mmoja wao ameweza kubeba kalamu ya rangi ya manjano.

Vyombo vya usafiri vya baharini vimeweza kutulia katika maji yale. Na vimejengwa kwa idadi ya kuwa kuna sehemu tofauti tofauti ambazo watu wanaweza kukalia huko ndani.

Jamaa mmoja ambaye ameweza kuvalia shati lake la mikono mirefu rangi ya nyeupe ameweza kuivalia barakoa rangi ya samawati na mbele yake kuna kompyuta na maandishi kadhaa yaliyoandikwa kwa rangi nyeusi na nyekundu.

Sehemu ya kubarizi ambapo kunaonekana kuwa na kitanda ambacho kina pillow zake na ni kando ya bahari ambapo mimea mingi na hata miti ya minazi imemea. Kunaonekana kuwa kumepakwa rangi nyeupe.

Mti mmoja mkubwa na mpana ambao umeweza kujitenganisha kwenye sehemu kadha wa kadha na hata mizizi yake kutaka kutokea juu ya ardhi na kando yake kuna mchoro mzuri ambao umeweza kuchorwa ukiwa unadhihirisha mambo ya mazingira.

Mtu mmoja anachungulia kwenye dirisha la nyumba hii ambayo ni kubwa na imeweza kutenganishwa kwenye rangi tofauti tofauti kukiwa na rangi ya manjano, samawati na pia majani.

Sehemu ya maji ambayo ipo mbali na kando yake kuna mashua kadhaa ambazo zimewezwa kuwekwa hapo zinazotumika katika uvuvi. Miti ya kirangi kibichi ipo pale na kuna viti kadhaa ambavyo vinaonekana.

Mashabiki wanaonekana kuwa na furaha mingi wengine wakiwa wameinua bendera za nchi ya Kenya juu na hata kuvalia nguo ambazo zimewezwa kuonyeshwa ishara ya Kenya. Wanaonekana kuwa wanainua mikono yao na kushangilia kwa vishindo.

Lori moja kubwa ambalo limeweza kupakwa rangi nyeupe ikiwa imechanganywa na nyeusi mbeleni na namba pleti yake ikiwa KCL 336W mwangaza wake ukiwa unatokea kwenye tochi zile za mbele.